Kundi kubwa la kinamama wakiwa katika shamba kubwa lenye kahawa, wakijaribu kuchambua kahawa zilizo bora kwa ajili ya kupeleka sokoni kwa mauzo. Kahawa hizi ni za njano na nyekundu na zinavutia kwelikweli.

Mbogamboga za kijani zilizopandwa katika kitalu njia hii ni ya kisasa kwa sababu hutumia maji pamoja na mbolea katika ukuaji wake, mboga hizi ni nzuri kwa ajili ya matumizi ya kula pamoja na biashara.